Jumba hili ni kubwa sana na ni la ghorofa tatu, usafi umedumishwa na mazingara yake yanavutia kabisa pia maua ambayo yamepandwa hapo nje ni maua mazuri ambayo yanameremeta kabisa.

Hili ni darasa la watoto wachanga tunaona kuna picha ukutani za kuwasaidia ili waweze kujifunza zaidi kama vile kuna picha ambayo inahimiza wacheze pamoja, wacheze pamoja na wakuwe pamoja na pia tunaona picha ingine inawasaidia ili waweze kujua kuandika upande wa kushoto na upande wa kulia.

Hii ni timu ya kandanda ya walemavu. Wachezaji hawa wanacheza wakiwa na mguu mmoja maanake wamelemaa mguu mwingine. Ni jambo la kufurahisha sana kuona kwamba, ulemavu huu haujawafanya kueza kukosa kucheza na kufurahia kwa maisha.

Hili ni darasa la watoto wachanga, darasa hili limebandikwa picha mbalimbali ili kuweza kuwasaidia watoto kujifunza na kutosahau walicho jifunza, kama vile tunaona kuna picha ya siku za wiki ambayo wameekewa ukutani.

Hili ni somo la kiswahili, nisoma kuhusu herufi ndogo. Herufi ndogo hutumika katika kuandika maneno ya kawaida, katika viwakilishi na vielezi pia inatumika katika kuandika muda au majira.

Hili ni darasa la kisasa ,sakafu yake ni safi sana ,viti ni vizuri na tunaona iko na tarakilishi nyingi za wanafunzi kutumia na pia kuna ufuatiliaji wa video.

Gavana wa kitambo bwana Mike Sonko akiwa pamoja na timu ya taifa ya Kenya ya ndondi ambayo ni ya walemavu wakiwa na makocha zao wakipiga picha huku wakiwa wamefurahi sana.

Eneo hili linapendeza sana, mazingira yake ni masafi, miti inakaa vizuri na pia maua yanapendeza. Tunaona kuna mnara wa bendera ambao ni mweupe na pia kuna eneo la kukusanyika iwapo kuna moto wa dharura.

Hili ni bango la kuonyesha kwamba wanafunzi hawaruhusiwi kupita kwa mlango huo. Hii ina maana kwamba kuna mlango mwingine tofauti ambao wanafunzi wanastahili kutumia. Na huu uliowekwa bango hii ni wa walimu na watu wengine.

Eneo hili ni sehemu ya watoto ya kuchezea. Imetengwa ili watoto waweze kujifurahisha na kucheza. Tunaona kuna vitu kama teketeke ,mitaa ya kupanda ,kuteleza, magurudumu ya kuchezea na sanduku la mchanga.

Hili ni darasa la watoto wa chekechea. Limebandikwa picha mbalimbali ili kuweza kusaidia watoto kusoma kama vile picha za mwaka kama vile tunaona hapa October, November na December. Pia tunaona picha za alfabeti.

Hii ni sehemu maalum iliyotengwa ya watoto kuchezea .Tunaona kuna vitu vya kuchezea kama vile bembea tunaona pia kuna mteremko na kuna pia vifaa vingine vingi ambavyo vimewekwa kusaidia watoto kucheza.

Kwa kweli maji ni uhai, kuna vyanzo vingi vya maji kama vile mvua, mito, bahari na pia maji yanaeza tumika kwa njia nyingi pale nyumbani kama vile kupika, kufua, kunywa. Mimea pia inatumia maji na pia mifugo inatumia maji.

Hili no darasa la gredi ya 1C na ni darasa la mwalimu Agnes. Mwalimu Agnes anawakaribisha wazazi na wanafunzi wote ambao wanataka tutembelea darasa hilo.

Eneo hili lina mandhari mazuri ya kuvutia; maua mazuri ambayo yanapendeza, miti mizuri, nyasi ina rangi njema sana na panakaa pazuri sana.

Mwanariadha huyu aliyelala sakafuni ametia bidii na amekimbia kwa uwezo wake wote, maanake amevunja rekodi. Hii inamaanisha kwamba, amekuwa akifanya mazoezi kwa bidii sana.

Wesley Kimeli Sang ni mwanariadha wa Kenya ambaye alizaliwa tarehe moja, mwezi wa tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na nne. Anashiriki katika mbio za walemavu ya elfu moja mia tano na ako na ulemavu katika mkono wake wa kulia.

Kompyuta ni kifaa cha kiteknolojia kinachotumika kuchakata taarifa kwa haraka. Kina matumizi mbalimbali kama vile kutuma barua pepe, kufanya utafiti wa sayansi na kuna mambo mengine mengi ambayo kompyuta inafanya.

Karatasi za manila ni karatasi nene iliyo imara na yenye uso laini. Inatumika katika mambo mengi kama vile, kufundishia darasani, kazi za sanaa na pia kutengeneza mabango.

Hii ni mahabara ya tarakilishi. Tarakilishi inatumika kwa njia mbalimbali kama vile kutuma barua pepe, kufanya utafiti wa kisayansi, pia wanafunzi wanatumia tarakilishi kusoma masomo mbalimbali.

Hii ni maabara ya kiteknolojia ya tarakilishi. Tarakilishi zinatumika kwa njia mbalimbali. Zaweza tumika kutuma barua pepe, zaweza tumika kufanya utafiti wa kisayansi na pia mambo mengine mengi.